Hili ni tangazo linaloonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na benki ikiwemo; kutoa fedha, kuweka fedha na kulipa malipo mbalimbali. Ina rangi nyekundu na nyeupe, pia kuna picha ya mdada ambaye mwenye tabasamu aliyeshikilia pesa mkononi.

Hili ni jengo la benki iliyobakwa rangi nyeupe, nyekundu pamoja na maandishi, kuna wateja au wahudumu wa benki waliosimama mbele ya benki hiyo, benki hii inarahisisha huduma za kifedha kwa wananchi.

Baa ni sehemu ambayo vinywaji vya aina tofautitofauti vyenye gharama kubwa na ndogo huuzwa, kuna matelevisheni makubwa yanayoonesha mziki na viti virefu ambavyo wateja huja hukalia. Viti hivyo vinaweza kuwa na rangi nyekundu au hata rangi nyingine.

Baa ni sehemu ambayo wateja huenda kwa ajili ya kujipatia vinywaji vya aina tofauti tofauti, vikiwemo bia, soda, juisi. Wahudumu wa baa huvalia sare maalumu, inayowatambulisha kuwa wao ni wahudumu.

Hii ni sehemu ya baa; vinywaji vya aina tofautitofauti vinauzwa hapa. Kuna mteja aliyeshikilia glasi yake tayari kwa kunywa, kuna mhudumu pia ambaye yupo tayari kwa ajili ya kumuhudumia mteja. Baa hii imepambwa kwa samani na marembo ya gharama.

Hili ni jengo la ghorofa ambayo baa inapatikana kwa ndani, kuna tangazo linaloonyesha kwamba huduma ya chakula na vinywaji pamoja na malazi vinapatikana katika jengo hili la Baa.

Baa ni sehemu ambayo wateja wa kike na wa kiume huenda kwa ajili ya kujipatia vinywaji vya aina tofautitofauti, na baadae kuweza kujipatia huduma ya mziki na kucheza na kufurahi na kuimba.

Wauzaji wa magari madogo madogo ya kutembelea, huuza magari yenye rangi tofauti tofauti, zikiwemo nyeupe, nyekundu pamoja na gari zingine. Kuna gari ambazo zimetolewa nje, kama mfano kwa wateja wanapotaka kuweza kuona, na zingine zipo ndani ya makontena.

Hili ni duka linalouuza magari madogomadogo ya kutembelea yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na rangi nyingine. Katika jengo hili magari yamewekwa kwa ndani ili mteja anapokuja huingia katika duka hili na kuweza kukagua na kuangalia.

Hii ni sehemu inayotumika kuuzia magari yenye rangi tofautitofauti yakiwemo nyeupe, nyeusi, pamoja na rangi nyingine. Jengo hili ni kubwa limejengewa vizuri, hivyo magari yanaonekana vizuri kwa ndani.

Hili ni gari lililofunguliwa milango na muuzaji, ili iwe rahisi kwa mteja anayekuja kulitazama na kutaka kununua, ili aweze kulikagua ndani na kuangalia vitu, mfumo wake wa ndani ulivyokaa ili anapovutika aweze kuvilipia.

Huu ni uwanja unaotumika kuuzia magari madogo meupe kwa ajili ya kutembelea. Nyuma yake kuna majengo makubwa ya ghorofa, ni wazi kuwa eneo hili la uuzaji huu wa magari unapatikana katika mji.

Hili ni duka kubwa linalouza magari madogo yakutembelea yenye rangi tofautitofauti. Kuna mteja yupo nje ya ofisi hii, akikabidhiana gari na muuzaji, kwa ishara ya kupeana funguo.

Hili ni gari, lililofunguliwa milango ili iwe rahisi kwa mtu yeyote anaekuja kununua, kuweza kulitazama kwa uzuri kwa ndani yani kuangalia mfumo wake wandani viti vilivyo kaa, na kila kitu kinacho husika.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za: bluu, nyeupe, kijani; picha za ng'ombe pamoja na mtoto aliyeshikilia glasi ya maziwa. Kuna mtu anayelibonyeza au kulitengeneza jokofu hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Linamiliki jokofu la kidigitali lenye rangi za bluu, nyeupe pamoja na maandishi. Kuna muuzaji aliyevalia nguo nyeupe pamoja na kufunika nywele zake, akibonyeza jokofu hilo.

Hili ni duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa maandishi yanayoonyesha kwamba maziwa ya ng'ombe yanauzwa hapa, pamoja na picha za ng'ombe. Kuna muuzaji au mteja anayeonyesha kwamba uhakika wa bidhaa hiyo ipo hapa.

Hili ni duka linalouzamaziwa ya ngombe limepambwa kwa rangi nyeupe, kijani , picha za ngombe pamoja na maandishi. kuna muuzaji alievalia nguo nyeupe aliekua ndani ya duka hilo na pia Kuna mteja aliesimama nje ya duka hilo kuhudumiwa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe ndani yake kuna wauzaji pamoja na wateja wanaohudumiwa, kuna madumu matatu ambayo maziwa hayo yamehifadhiwa duka hili limepakwa rangi nyeupe pamoja na rangi ya bluu.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe; kuna muuzaji au mteja ambaye amefika yupo mlangoni. Duka hili limepambwa kwa matangazo tofautitofauti yanayoonyeshwa kwamba maziwa yanauzwa hapa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna wateja waliosimama yaani wako katika foleni wakisubiri huduma, kuna wauzaji ambao wamesimama pia wakiwahudumia wateja hao. Pia kuna meza pamoja na mabeseni sehemu ya duka hii.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Jokofu hili lina uwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu na pia kumwepesishia mteja anapofika kupata huduma hii.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna muuzaji ndani yake amevalia sare nyeupe, ameshikilia jagi jeupe mkononi, akimpimia maziwa mteja aliyekuwa nje ya duka hilo.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Limepambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, pamoja na maandishi. Kuna pikipiki iliyoleta maziwa hayo katika duka hili. Pikipiki hiyo ina mitungi ya kubebea maziwa hayo na kusambaza.

Hili ni duka la kuuzia maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa rangi za bluu, kijani pia kuna picha za ng'ombe pamoja na maandishi, kuna picha ya mtoto alieshikilia glasi ya maziwa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe yaliyowekwa katika chupa zenye ujazo tofautitofauti, mteja anapofika huchagua chupa anayoitaka na kuweza kuondoka nayo. Chupa hizi zimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri.

Hili ni jokofu la kidigitali, linalotumika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Limepambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha ya mtoto mdogo akiwa ameshikilia glasi ya maziwa pamoja na maandishi, kuna vifaa vingine vinavyotumika katika duka hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi, kazi ya jokofu hili ni kuhifadhi maziwa yaweze kukaa kwa mda mrefu, ndani ya duka hili kuna majokofu mengine yanayohifadhi vinywaji ambavyo vinauzwa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna wateja waliosimama kwa ajili ya foleni ya kupata huduma katika duka hili. Ndani yake kuna muuzaji ambaye anawahudumia wateja hao.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, lina miliki jokofu la kidigitali lenye rangi za bluu, nyeupe pamoja na picha za ng'ombe. Kuna bidhaa zingine pia zimepangwa katika makabati yaliyokuwa wazi. Hivyo mteja anapokuja ni rahisi kuchagua bidhaa anayo taka na kuinunua.

Hili ni duka la kuuzia maziwa; linalomiki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, maandishi pamoja na picha za ng'ombe. Kuna vifaa vya umeme katika duka hili, pia kuna wateja au watu waliokuwa karibu na duka hili.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Jokofu hili kazi yake ni kuhifadhi maziwa yaweze kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika.

Hili ni duka linalouza bidhaa ya maziwa. Lina jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, maandishi, picha za ng'ombe, pamoja na picha za watoto. Pia, ndani ya duka hili kuna bidhaa zingine zinazouzwa, hivyo mteja anapofika, ni rahisi kupata bidhaa nyingi.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna wateja wanaosubiri huduma hiyo ya maziwa kutoka kwa muhudumu ambaye yuko ndani ya duka. Kuna maputo yaliyokua nje ya mlango yaliyowekwa kwa ajili ya urembo mzuri.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, limepambwa na rangi nyeusi, nyeupe, picha za ng'ombe, pamoja na maandishi, linamiliki jokofu la kidigitali, linawezesha maziwa haya kukaa kwa muda mrefu. Halikadhalika duka hili pia linauza bidhaa zingine zikiwemo mikate pamoja na mayai.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ngo'mbe lina miliki jokofu la kidigitali lenye uwezo mkubwa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu, limepakwa rangi ya bluu, nyeupe, lina maneno ya maandishi pamoja na picha za ng'ombe, pia kuna muuzaji aliyekua katika duka hili.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Linamiliki jokofu la kidigitali linalomwezesha mteja anapokuja kuweza kubonyeza kufanya malipo, na hatimaye kujikingia maziwa yake mwenyewe ili kuweza kuondoka. Limepambwa kwa rangi za bluu, nyeupe pamoja na picha za ng'ombe.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna muuzaji ndani ya duka hilo na wateja waliokuwa nje ya duka. limepambwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe, pia wanamiliki jokofu la kidigitali Nje ya duka hili kuna mitungi inayotumika kuhifadhia na kubeba maziwa haya.

Hili ni duka la kuuzia maziwa linalomiliki jokofu la kidijitali lililopangwa kwa rangi: nyeupe, bluu, pamoja na maandishi. Kuna mtoto aliyeshikilia glasi ya maziwa mkononi, pia kuna kikombe cha maziwa katika jokofu hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Linamiliki majokofu ya kidigitali, yaliyopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, kijani pamoja na maandishi. Kazi kubwa ya majokofu haya ni kuhifadhi maziwa kuweza kukaa kwa muda mrefu, na pia kumuwezesha mteja anapokuja kujihudumia yeye mwenyewe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, linalomiliki jokofu la kidigitali lenye rangi za bluu, nyeupe pamoja na picha za ng'ombe. Jokofu hili linamuwezesha mteja pale anapokuja, anaweza kulipia na kujihudumia mwenyewe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa linamiliki jokofu la kidigitali lilopambwa kwa maandishi, rangi za bluu, nyeupe, pamoja na picha za mtoto alieshikilia glasi ya maziwa. Jokofu hili linamuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe, pia maziwa yana uwezo wa kukaa kwa muda mrefu ndani yake.

Hili ni duka linalouza maziwa pamoja na bidhaa zingine, ndani yake linamiliki jokofu la kidigitali. Kuna mteja ambaye anafanya malipo ya huduma aliyoweza kuipata; hivyo duka hili limepambwa kwa rangi za bluu, kijani, nyeupe, pamoja na rangi nyingine.

Hili ni duka linalo uza maziwa ya ng'ombe. Kuna muuzaji ndani yake ambaye yupo tayari kwa ajili ya kumhudumia mteja yoyote anayefika. Duka hili limepambwa kwa mabango na maandishi mengi tofauti tofauti.

Hili ni duka linalouza maziwa yaliyowekwa katika ujazo wa chupa za aina tofautitofauti, yamepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana, hivyo mteja anapofika ni rahisi kuona na kuchagua yale anayoyataka.

Hili ni duka kwa ajili ya kuuzia maziwa. Kuna mteja anaingia ndani ya duka hilo. Duka hili kwa nje kumepambwa kwa rangi ya kijani, nyeupe, pamoja na maandishi yanayoonyesha kuna maziwa yanauziwa sehemu hii.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Kuna muuzaji ndani yake aliyevalia sare nyeupe. Pia, linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa maandishi, rangi za bluu, nyeupe. Jokofu hili lina uwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni duka la kuuzia maziwa linalomiliki jokofu la kidigitali lililoachwa wazi, lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe, pamoja na maandishi. Jokofu hili lina uwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni duka linalouza maziwa linamiliki jokofu la kidigitali, ndani ya duka hilo kuna muuzaji aliyevalia sare nyeupe, duka hili limepakwa rangi za bluu, maandishi meusi pamoja na picha za ng'ombe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, linalomiliki majokofu ya kidigitali lenye rangi za bluu, nyeupe, pamoja na picha za ng'ombe. Majokofu haya hutumika kuhifadhia maziwa ili yaweze kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni duka linalouza maziwa. Ndani yake wanamiliki jokofu la kidigitali lionekanalo kwa rangi za bluu, nyeupe, maandishi pamoja na picha za ng'ombe. Ndani ya duka hili kuna meza, pamoja na vifaa vingine vinavyotumika katika ofisi hii.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Limepambwa kwa rangi nyeupe, kuna picha za ng'ombe, pamoja na picha ya mtoto aliyeshikilia glasi yaani anakunywa maziwa. Kuna mteja aliyesimama au aliyekuwa tayari kupata huduma katika duka hili.

Wauzaji wa samani za ndani huuza samani za aina tofauti tofauti vikiwemo viti, makochi aina ya masofa yaliyopangwa kwa vitambaa vizuri vyenye thamani kubwa, vitanda, makabati pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Hili ni duka linalouza samani za ndani, yakiwemo masofa yaliyopambwa kwa vitambaa vya rangi nzuri ya kuvutia, pamoja na mito yake. Kuna muuzaji aliyeegemea ukuta wa bati wa maeneo hayo. Na pia kuna mokorokoro mengine ya mbao katika maeneo haya.

Hili ni duka linalouza samani za kisasa pamoja na mapambo ya ndani. Masofa yake yamepambwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia, pia kuna magodoro yanayouzwa katika duka hilo.

Hili ni duka kubwa linalouza samani za aina tofautitofauti yakiwemo masofa, mapambo ya ndani, vitanda pamoja na vitu vingine vingi. Duka hili pia limepambwa kwa matangazo ya nje, ambayo yanawezesha wateja kujua kitu gani kinauzwa ndani.

Hii ni sehemu ambayo samani na mapambo ya ndani huuzwa. Masoko haya yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya kuvutia vyenye rangi nyeupe, nyeusi, bluu na rangi zingine kumuwezesha mteja anapofika hapa kuweza kuona na kulipia analolihitaji.

Hili ni duka linalouza samani za aina mbalimbali, zikiwemo: meza, na viti aina ya masofa, vilivyopambwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia, vitanda, picha za ukutani, na mambo mengine mengi.

Hili ni duka au sehemu ambayo wanauza samani zilizotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na chuma, yaani vitanda. Sehemu hii inamuwepesishia mteja pale anapokuja kuweza kupata kitanda kilichokuwa kizuri.

Wanauza samani za ndani hasa vitanda, hutengeneza kwa kutumia malighafi za aina tofauti tofauti, zikiwemo vyuma pamoja na mbao. Hivyo huweka katika mazingira ya wazi yanayoonekana rahisi kwa wateja kufika.

Maduka yanayouza samani za ndani huuza vitu vya aina mbalimbali, ikiwemo viti, makabati, picha za ukutani, masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kuvutia, hivyo mteja anavyofika hapa ni rahisi kununua anachohitaji.

Hili ni duka linalouza samani za ndani yakiwemo masofa, viti, meza, vitanda, mapambo ya ndani pamoja na samani zingine. Masofa haya yamepangwa kwa rangi nzuri ya bluu yenye kuvutia.

Wauzaji wa samani za ndani huuza viti, meza, pamoja na makabati, yaliyotengenezwa kwa malighafi ya mbao. Hupakwa rangi nzuri zenye kuvutia ikiwemo nyekundu, nyeusi; hivyo mteja anapofika ni rahisi kuvutika na kulipia.

Hili ni duka linalouza samani za ndani, zikiwemo vistuli, meza. Samani hizi zimetengenezwa kwa malighafi ya mbao na kupakwa rangi nzuri, hivyo mteja anapokuja huweza kununua kile alichokipenda.

Wauzaji wa samani za ndani huuza vitanda vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao pamoja na chuma. Bidhaa hizo huuzwa katika maeneo ya wazi ili kuweza kuonekana kwa urahisi, pale mteja anapokuja au anapopita.

Maduka yanayouza samani za ndani, hujumuisha masofa yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia. Hujumuisha mito midogo midogo iliyopambwa katika masofa hayo. Maduka haya huwa sehemu za miji, ili wateja waweze kufika kwa urahisi.

Hii ni sehemu ambayo samani na mapambo ya ndani zinauzwa, ikiwemo: viti aina ya masofa vilivyopambwa kwa vitambaa vyenye gahrama ya rangi nzuri, meza zilizotengenezwa kwa malighafi ya mbao, kitanda, picha za ukutani na vitu vingine vingi.

Wauzaji wa za samani hupanga bidhaa hizo nje ili iwe rahisi kuonekana kwa wateja watakao kuwa wanapita kwenye barabara. Samani hizo zimepambwa kwa vitambaa vyenye rangi zuri ya kuvutia.

Wauzaji wa samani za ndani vikiwemo vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao, huweka vitanda hivyo njee sehemu ambayo ni rahisi mteja anapopita kuweza kuona. Hivyo inamuwepesishia kuweza kuchagua vizuri.

Hili ni duka linalo uza samani za ndani, viti aina ya masofa vilivo pambwa kwa vitambaa vyenye ya rangi nzuri ya kuvutia ikiwemo nyeupe, nyeusi na njano. Kuna samani zingine kama, vistuli na pia kuna mteja ambaye anayeangalia bidhaa.

Hili ni duka linalouza samani pamoja na mapambo mengine mazuri ya ndani, kuna masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vya kuvutia, meza, makanyagio pamoja na urembo mwingine muhimu.

Hili ni duka linalouza samani za aina mbalimbali, ikiwemo: masofa yaliyopambwa kwa kitambaa yenye rangi ya kuvutia, meza, stuli pamoja na vitanda, picha za ukutani. Vyote ni bidhaa zinazouzwa katika duka hili.

Hoteli ni sehemu ambayo vyakula vya aina tofautitofauti huuzwa, wateja wanapofika hukaribishwa katika viti au masofa mazuri yenye rangi ya njano, na hatimaye hupewa chakula chao na kuweza kula.

Mhudumu wa hoteli mwenye tabasamu aliyevalia shati nyeupe sketi nyeusi aliyeshikilia sahani ya chakula mkononi. Akimhudumia chakula mteja aliyekaa katika siti. Sehemu hii ya hoteli imepambwa kwa samani zenye gharama sana ikiwemo viti pamoja na meza.

Hii ni hoteli, imepambwa kwa samani na marembo yaliyokuwa mazuri sana yakiwemo: makanyagio yenye rangi nyekundu, viti, meza, na sehemu ya watu ambao wanaweza kwenda kukaa, kwa ajili ya kuagiza kinywaji na kunywa.

Hoteli ni sehemu ambayo mteja anaweza kwenda kujipatia chakula. Wahudumu hawa wa hoteli wenye mavazi meupe, wameshikilia sahani za chakula, wapo tayari kwa ajili ya kumhudumia mteja yoyote anayefika katika hoteli hii.

Hoteli ni sehemu ambayo mteja anaweza kwenda kwa ajili ya kujipatia huduma ya chakula, hupambwa kwa viti vizuri, na meza nzuri zenye gharama kubwa; pia kunakuwa na malengo mengine mazuri ya ukutani, taa za kuvutia, na rangi nzuri zilizorembwa.

Hili ni duka la mtaani, linauzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, kuna muuzaji yuko ndani ambaye amevaa barakoa nyeusi. Na kuna mnunuzi pia ambaye amefika ameshachagua bidhaa zake, hivyo anataka kuzilipia.

Hili ni soko linalouza mbogamboga za aina tofautitofauti, zikiwemo ; mboga za majani, nyanya, vitunguu swaumu, vitunguu maji, tangawizi. Soko hili lina vibanda vilivyotengenezwa kwa bati pamoja na miti.

Soko ni sehemu ambayo bidhaa za aina mbalimbali huuzwa. Wateja, wakike na wakiume, huingia masokoni kwa ajili ya kununua bidhaa wanazozihitaji, na wahudumu hukaa tayari kwa ajili ya kuwapokea wateja ili kuweza kuwahudumia.

Soko ni sehemu ambayo bidhaa za aina mbalimbali huuzwa. Nafaka zinazouzwa katika soko huwekwa katika viroba vyenye rangi nyeupe, yenye mstari wa kijani zilizoachwa wazi ili kumuwezesha mteja anapofika, kuona ubora wa nafaka hiyo.

Duka ni sehemu ya soko ambayo bidhaa za aina tofauti tofauti zinauzwa; wateja wamesimama kwa ajili ya kuangalia bidhaa zinazouzwa katika duka hili, na kuna wahudumu wa hili duka wapo ndani kwa ajili ya kuwasikiliza na kuwahudumia wateja.

Hili ni soko linalouza bidhaa za aina tofautitofauti. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa zao chini kwenye sinia barabarani, ili ziweze kuonekana kwa urahisi. Soko hili lipo katika majengo yaliyochakaa, yaani majengo ya zamani.

Hili nisoko la matunda sehemu ambayo, mteja yoyote anaweza kuja kununa matunda anayotaka yakiwemo matofaa, mapera, matango, machungwa, nyanyachungu, nyanya matunda damu, mananasi, mapapai na yakiwemo matunda mengi mengine.

Wafanyabiashara hupeleka bidhaa zao sokoni kwa ajili ya kuuza. Na wateja huenda sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa za aina mbalimbali, zikiwemo nyanya, nazi, ndizi, matango, mchele pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Hili ni soko linalouza vitunguu. Kuna mfanyabiashara ambaye amejaza vitunguu hivyo katika ujazo wa ndoo tofautitofauti. Soko hilo limejengwa kwa maturubai yenye rangi ya njano, pamoja na bluu. Hivyo, mkulima ana uhakika wa kupata pesa yake.

Hili ni soko linalouza bidhaa za aina tofauti tofauti zikiwemo vitunguu, nyanya, kabeji pamoja na bidhaa nyingine. Wafanyabiashara wamepanga bidhaa hizo chini ili kuweza kuuza kwa mtu yoyote anayefika hapo.

Hili ni soko limefunikwa kwa turubai jekundu, na matunda ya aina tofauti tofauti yanauzwa, yakiwemo machungwa, mapapai, matufaa, mapera, kuna mteja ambaye anahudumiwa na kuna muuzaji ambaye yupo tayari kwa ajili ya kuuza.

Hili ni duka sehemu ya soko, vyombo vya aina tofauti tofauti vinauzwa hapa, hivyo wateja hufika na kuweza kunua vile wanavyohitaji. Kuna wauzaji pia ambao wako tayari kuwahudumia wateja wanaofika hapa.

Soko ni sehemu ambayo bidhaa za aina tofauti tofauti zinauzwa wateja wengi huja hapa kujipatia bidhaa zao muhimu wanazohitaji, hivyo kuwarahisishia wafanyabiashara kuuza kwa urahisi.

Hili ni soko linalouza bidhaa nyingi za aina tofauti tofauti kuna muuzaji aliyesimama anayetazama bidhaa zake, bidhaa zinazouzwa humu ndani zinazojumuisha saa, picha pamoja na mambo mengine mengi mazuri.

Hii ni sehemu ya soko inayouza bidhaa za aina tofautitofauti, zikiwemo viatu vya wazi, mikanda inayoweza kutumika na mtoto wa kiume, au mtoto wa kike. Sehemu hii ni nzuri kwa kua mteja anaweza kuja kujipatia bidhaa.

Huduma za kifedha zinazofanywa kwa kutumia simu za mkononi, zinarahisisha namna nzuri hasa ya kufanya malipo au kupokea miamala. Hivyo huduma hii ni nzuri sana kwa ajili ya maendeleo ya sayansi na teknolojia.

Hii ni mashine ya kidigitali yenye mfumo wa kielektroniki inayomuwezesha mtumiaji kutoa pesa kwa kutumia kadi yake maalumu. Hivyo, mashine hii inarahisisha namna nzuri na bora ya upatikanaji wa pesa kwa wateja.

Hili ni duka kubwa linalouuza bidhaa za aina tofauti tofauti ikiwemo midoli kwa ajili ya watoto yenye rangi za njano, nyekundu, nyeupe, nguo zilizoning'inizwa vizuri, hivyo mteja anapokuja huchagua bidhaa anayoitaka na kuweza kuilipia ilikuweza kuondoka nayo.

Hili ni duka kubwa la nguo, nguo zake zimepangwa na kuning'inizwa kwa namna nzuri ya wazi inayoonekana kwa urahisi. Hivyo, wateja wanaoingia humo ndani wanaweza kuchagua na kununua na kulipia vizuri ili kuweza kuondoka nazo.

Hili ni duka kubwa; bidhaa nyingi za aina tofauti tofauti zinauzwa humu na vikiwemo viatu vya kiume, na bidhaa nyingine nyingi. Wateja huingia humu ndani na kuweza kufanya manunuzi yao kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya duka katika duka kubwa ambalo viatu vya watoto huuzwa, hivyo wenye watoto wao wanapokuja hapa huweza kuchagua aina ya Kiatu na rangi ya kiatu wanachokitaka kuweza kukilipia ili kuweza kuondoka nacho.

Maduka makubwa huuza bidhaa za aina nyingi, zikiwemo vyakula vilivyopikwa kwa ustadi mzuri, vyenye kupendeza. Kuna wapishi maalumu waliovalia nguo nyeupe, wakiendelea na upishi huo, na sehemu ya mbele kuna makabati ya vioo, ambayo vyakula hivyo vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni duka kubwa linalo uza nguo zaina mbalimbali, nguo hizo zimening'inizwa katika sehemu za wazi zinazo onekana kwa uzuri na zingine zimewekwa makabati ya wazi yanayo onekana kwa uzuri, hivyo wateja huja hapa kwa ajili ya kujipatia huduma.

Hili ni duka linalouza nguo za aina tofautitofauti. Zingine zimepangwa katika droo, zingine zimepangwa juu ya meza zikiuzwa kwa bei ya punguzo la asilimia hamsini na tano, na zingine zimetundikwa ili iwe rahisi kuonekana kwa wateja.

Hili ni duka la nguo ni sehemu ya maduka makubwa, kuna bidhaa za aina tofautitofauti zinazo uzwa yakiwemo miwani, cheni za kuvaa shingoni, kofia, nguo pamoja na mambo mengine mengi.

Hili ni duka la nguo, nisehemu kati ya maduka makubwa. Nguo zake zimepangwa vizuri katika kabati la wazi linalomwezesha mteja anapofika kuweza kuona kwa urahisi, na nyingine zimening’inizwa vizuri kwa muonekano uliokua bora.

Hili ni sehemu ya duka kubwa linalouza nguo. Haya ni mashati ambayo yamening'inizwa katika kabati lililokuwa wazi linaloonekana vizuri, hivyo mteja anapofika hapa huweza kuchagua shati analolitaka na kuweza kulinunua.

Hii ni sehemu ya duka kati ya maduka makubwa, ambayo pochi za akina mama nzuri, zenye rangi nyeupe na nyeusi kuuzwa. Hivyo mteja anapofika hapa anakuwa na wakika kujipatia marembo anayo ya hitaji.

Hili ni duka kubwa linalouuza bidhaa za aina tofautitofauti. Wateja wengi huingia humu ndani kwa ajili ya kununua bidhaa wanazozihitaji ikiwemo: midoli, vinywaji pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Hii ni sehemu kati ya duka kubwa ambayo bidhaa zake zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana, hivyo mteja anavyokuja ni rahisi kuona na kuchagua kile anachokitaka.

Maduka makubwa huuza bidhaa za aina nyingi za aina tofautitofauti. Bidhaa hizo hupangwa kwenye makabati yaliyokuwa wazi ili iwe rahisi kuonekana kwa uzuri. Mteja anapofika huona bidhaa hiyo na kila bidhaa iliyopangwa ina bei yake.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa za aina tofautitofauti. Sehemu hii kuna vyombo vya plastiki vilivyopangwa vizuri vinavyoonekana kwa ubora. Vimepangwa katika makabati ya wazi yanayomuwezesha mteja kuona vizuri na kuchagua, na kila bidhaa ina bei yake.

Hili ni duka kubwa, bidhaa za aina tofautitofauti zinauzwa hapa, zikiwemo mashine za kupikia, majokofu, matelevisheni na mashine mengine mengi. Hivyo umuwezesha mteja anapokuja hapa, kuweza kuchagua anachokitaka.

Hii ni sehemu ya duka katika maduka makubwa, huuza vitu vya aina tofauti tofauti vikiwemo viatu vya kufunika, viatu vya wazi yaani ndala, pamoja na sendo halikadhalika kuna bidhaa zingine nyingi.

Maduka makubwa huuza bidhaa za aina nyingi na aina mbalimbali, ambazo zimewekwa katika chupa na vifungashio vingine. Zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana ili kumwepesishia mteja anapokuja, kuweza kuona bidhaa hizo na kuweza kununua kwa urahisi.

Hii ni sehemu kati ya duka kubwa linalouza viywaji vya aina tofautitofauti, vingine vimewekwa katika chupa za plastiki na vingine zimewekwa katika chupa zenye asili ya maboksi, vimepangwa katika makabati yaliyokuwa wazi hivyo vinaonekana vizuri.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa nyingi za aina mbalimbali, bidhaa hizi zimefungwa katika vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti, zimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana. Kila sehemu ya bidhaa hiyo iliyopangwa kuna bei yake inayoonesha.

Maduka makubwa huuza vinywaji vya aina tofautitofauti, vilivyofungashwa katika chupa zenye muonekano na ukubwa unaotofautiana. Hivyo mteja anapofika, huchagua kinywaji anachokihitaji, ambacho kila kinywaji kina bei yake.

Hili ni duka kubwa, bidhaa za aina tofautitofauti zinauzwa hapa yakiwemo matunda kama vile: ndizi, mananasi, pamoja na nafaka aina ya maharage, mchele, pamoja na bidhaa yingine nyingi.